Maziwa kwa jumla huchangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa kutoa ajira ,kuongeza kipato cha familia kuhakikisha upatikano wa lishe bora na kukuza sekta ya viwanda ni njia bora ya kuinua wakulima na uchumi wa taifa kwa jumla.